Duka la nguo la kifahari au boutique ya mtindindo na wanaume ukiwa na mpangilio wa kisasa na wa kuvutia, kuna rafu na makabati mengi ya rangi nyeusi na mbao nyepesi yaliopangwa kwa ustadi. Nguo zimepangwa vizuri pia.

Duka kubwa la nguo linaloonekana kuwa duka la nguo za mitumba au duka la chumba lenye idara mbalimbali. Duka lina sehemu nyingi zenye nguo zilizopangwa kwenye reki ndefu za chuma .Kushoto kuna safu za Chinese au suruali ndefu na juu yake kuna viatu vingi vilivyopangwa.

Ndani ya duka kubwa la nguo likiwa na safu ndefu za nguo zilizopangwa kwa utaratibu kwenye raki na rafu. Nguzo za chuma zinatumika kuning'inia nguo zimepangwa kwa usawa zikiunda njia katikati inayoelekea mbali.

Duka la nguo la Levis likiwa limewekwa ndani ya jengo labda chumba la maduka, kwenye mlango kuu wa duka kuna ishara kubwa nyekundu yenye nembo ya Levis iliyoandikwa kwa herufi nyeupe ikionyesha wazi jina la chapa.

Duka la nguo la LC Waikiki likiwa na offer mbali mbali ya mauzo. Mlango wa duka ni pana na wazi kuonyesha ndani ya duka lenye mwanga mwingi, juu ya mlango jina la duka limeandika kwa herufi kubwa.

Duka la nguo au vifuasi, katikati kuna manikini ya kike iliyovalia kofia kubwa ya majani, miwani ya jua nyeusi na rinda jeupe lenye michoro ya rangi. Miguuni mwa manikini kuna meza ndogo.

Duka la nguo za kifahari au botiki za mitindo ya wanaume, mwonekano wa duka ni wa kisasa na wakuvutia ukiwa na mpangilio mzuri wa bidhaa, katika sehemu ya juu kuna taa kubwa ya kifahari.

Ndani ya duka la nguo likiwa limejaa nguo mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu za kuning'inia. Raki hizi zimepangwa kwa utaratibu zikiwa na nguo za rangi na mitindo tofauti. Upande wa kushoto kuna raki yenye suruali za jivu na rangi mbalimbali zikiwemo bluu, nyekundu, nyeusi na kijani. Pia kuna doli za kuvalisha nguo zenye nguo za kike zilizosimama karibu na ukuta.

Ndani ya duka la nguo labda sehemu ya nguo za wanaume katika sehemu ya mbele na kuna rundo la suruali zilizokunjwa vizuri zikipangwa kwa rangi tofauti.

Viatu vya wanaume hasa viatu rasmi vilivyopangwa kwa umaridadi katika duka, viatu hivi viko katika rangi mbalimbali kama vile nyeusi, kahawia na kijivu iliyokolea na baadhi vikiwa na rasi.

Ndani ya duka la nguo za mtumba na bidhaa za mitumba vikiwa na rafu nyingi zilizojaa nguo na bidhaa nyingine inaonekana kuwa na wateja wakichangua bidhaa. Sehemu kubwa ya duka imejaa nguo zilizopangwa kwenye rafu chuma na stendi za kuning'niswa

Ndani ya duka la nguo labda sehemu ya nguo za watoto, kuna nguo nyingine zimening'inizwa kwenye vyuma virefu vilivyopangwa safu kadhaa. Nguo hizo ni pamoja na mashati, suruali za jeans na tishati za rangi mbalimbali.

Bidhaa mbali mbali za wanawake zikiwemo mikopa shangaa miwani ya jua na skavu zilizo pangwa kwa maridadi kwenye rafu nyeupe za duka. Kwenye rafu ya juu kabisa ya duka kuna shanga nyeusi iliovalia kwenye manequin ndogo nyeusi.

Duka la nguo liitwalo Vivo inayoonekana kuwa duka la kisasa lenye madirisha makubwa ya kioo yanayoonyesha nguo mbalimbali ndani. Kuna matangazo ya Get 30% off yaliyobandikwa kwenye madirisha hayo.

Duka la nguo labda sehemu ya nguo za wanawake kuna rafu nyingi zilizojaa nguo za rangi mbalimbali zikiwemo blue , zambarau na kijani kibichi. Pia kuna mifuko ya mikono na vitu vingine vinavyoonekana kuwa vifaa vya mitindo.

Duka la nguo na vifaa vya kike likionyesha bidhaa mbalimbali za ajili ya kuuza. Kuna sehemu ya mbele kuna vionyeshi viwili vya bidhaa, vya duara vyenye rafu ya ngazi . Juu ya stendi ya nyuma kuna doli la rangi nyeupe likiwa lmevalia kofia kubwa nyekundu.

Duka la vito na bidhaa za mitindo. Kuna manequinn kikiwa kimevalia kilemba cha kichwa cha rangi ya maroon na miwani mikubwa ya jua ya rangi ya zambarau. Kiparagasia hicho pia kimefunikwa na kitambaa chenye madoa ya chui.

Ndani ya duka la nguo za wanaume, labda duka la mitindo ya kifahari. Duka lina muundo wa kisasa na wa kuvutia. Kuna nguo nyingine zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na stendi ikiwemo mashati, suti na jaketi. Pia kuna meza zilizoonyesha viatu.

Duka kubwa la nguo, labda duka la nguo za mitumba au duka la bei nafuu. Duka limejaa nguo zinazoning'inia kwenye rafu ndefu, na zilizopangwa kwenye meza. Kuna aina mbalimbali za nguo zikiwemo mashati , suruali na jaketi.

Duka la nguo likiwa limejaa mashati yalipakiwa vizuri na nguo nyingine zilizopangwa katikati kuna rundo kubwa la mashati ya wanaume yaliyokunjwa na kufungashwa kwenye mfuko wa plastiki iliyowazi.

Gari la aina ya cedan rangi ya fedha au kijivu nyepesi lililoegeshwa kwenye eneo lenye matofali ya kufinyanga labda kituo cha mafuta au eneo la kuegeza. Gari hilo linaonekana kuwa katika hali nzuri. Lina taa za mbele zenye mwanga mweupe na nembo ya X.

Gari jeupe aina ya SUV inayofanana na Subaru Forester likiwa limeegeshwa nje. Gari limeangalia upande wa kushoto kidogo likionyesha upande wake wa nyuma na wa kulia. Namba ya usajili ya gari inaonekana kwenye sahani ya nyuma.

Magari kadhaa yaliyoegeshwa kwenye eneo la nyasi labda kando ya barabara au katika uwanja wa wazi . Tunaweza kuona gari aina ya Pickup lenye rangi nyeusi au buluu iliyokolea likiwa na jiko la kubebea mizigo au ngome nyuma.

Watu watatu ndani ya chumba cha maonyesho ya magari au eneo la kuuza magari. Mwanaume mmoja ambaye anaonekana kuwa muuzaji wa magari amevaa suti na kushika kielektroniki kama kompyuta kibao. Anasimama katikati ya wanandoa ambao wanaonekana kuwa wateja.

Basi ndogo lenye rangi ya nyeupe lililoegeshwa kwenye eneo la lami au changarawe. Gari hili linaonekana kuwa la kisasa na lina madirisha meusi. Upande wa nyuma kuna stika ya namba themanini na alama ya tahadhari za rangi nyekundu na njano.

Gari jeupe aina ya SUV inayoonekana kama Subaru Forester likiwa limeegezwa nje. picha imechukuliwa kutoka upande wa nyuma wa kulia, gari ina namba ya usajili ya Kenya KCE 982V kwenye sahani yake ya nyuma.

Gari la zamani la kifahari labda aina ya Mercedes lililoegeshwa chini ya paa au karakana. Gari lina rangi ya kijivu iliyokolea na milango yake ya mbele imefunguliwa. Muundo wa gari unaonekana kuwa wa miaka ya nineteen seventy au nineteen eighty kulingana na taa za nyuma.

Gari jeupe la kisasa ambalo linaonekana kua SUV ya chapa ya Volks Wagen, gari hili linaonekana kua jipya au limetunzwa vizuri sana na lina muundo maridadi na taa za kisasa mbele. Kwenye kioo cha gari cha mbele kuna baadhi ya mandishi yaliyoandikwa.

Gari la zamani linaloonekana kama gari la kifahari au la kihistoria. Rangi yake ni kijivu kilichokolea au fedha na lina vioo vya mbele viwili vikubwa na vinavyong'aa. Magurudumu yake yana spoki za mbao za rangi ya kahawia zikiongeza uzuri wa gari.

Chumba cha maonyesho cha magari cha Tesla. Kuna gari jeupe la Tesla labda model three likiwa na kofia ya nchi. Limefunguliwa ikionyesha nafasi ya mizigo mbele. Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa Tesla amevaa shati nyeusi.

Gari ndogo aina ya toyota lenye rangi nyeusi likiwa limeegezwa kando ya barabara kwenye eneo la maegezo. Gari hilo linaonekana likiwa safi na lina namba za usajili za kenya zenye herufi KDG na namba 076K zikiwa kwenye sahani ya njano.

Lori kubwa la kusafirisha magari likibeba magari kadha juu yake. Lori hili lina staha mbili na kwenye staha ya juu kuna magari matatu na kwenye staha ya jini kuna magari mawili likiwemo gari ndogo jeupe aina van . Barabara inaonekana kuwa lami na kuna nguzo ya taa upande wa kulia.

Gari la aina ya SUV yenye rangi nyeupe likiwa limeegezwa ndani ya chumba cha maonyesho cha magari au jengo kubwa la kisasa. Gari hilo limezingatia sehemu ya katikati likionekana likiwa safi na kung'aa. Lina milango minne na rims za fedha zinazong'aa.

Eneo la nje lenye mimea na magari kadhaa yaliyoegezwa kwenye nyasi ikionyesha mandhari asili na shughuli ya binadamu, katikati kuna magari manne yaliyoegeshwa kwa umbali yakiwa SUV ya rangi ya fedha, gari jeupe, gari jeusi na gari la bluu.

Gari ndogo jeupe la aina ya, outback, likiwa limeegeshwa kwenye eneo la nyasi. Gari inaonekana kuwa safi na ina magurudumu yenye rimu ya fedha na breki za rangi nyekundu, ikionyesha mvuto wa gari. Vioo vya gari vimepakwa rangi nyeusi zikitoa faraja.

Gari aina ya aina ya Subaru, SUV ya rangi ya kijani iliokolea ilioegeshwa kwenye eneo lenye changarau udongo, gari imepikwa picha kutoka upande wa nyuma kulia ikionyesha taa zake za nyuma dirisha ya nyuma ina namba ya usajili KCQ 052X

Gari ndogo jeupe linaloonekana kama Suzuki likiwa limeegeshwa nje. Gari hili lina milango miwili upande mmoja na linaonekana kua katika hali nzuri. Mambo ya usajili unaonekana kwenye sahani ya mbele.

Safu ndefu ya magari yaliyoegezwa yakionyesha sehemu ya mbele ya magari kadhaa. Magari hayo yana rangi mbalimbali ikiwemo nyeupe, fedha na kijivu na yamepangwa kwa maridadi kwenye eneo la wazi labda duka la magari.

Magarari mawili yaliyoegezwa kwenye eneo lenye nyasi na miti mingi. Gari la kwanza upande wa kushoto ni Toyota nyeusi yenye namba ya usajili ya Kenya KBL 740Q. Milango yake ya nyuma inaonekana imefunguka kidogo.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopaki kwenye safu ndefu na nadhifu na, magari haya ya marangi na aina mbalimbali yakiwemo magari madogo ya SUV na labda ata malori inaonekana kama eneo la kuhifadhia magari.

Eneo la wazi lenye nyasi na miti ikitumika kama maegezo ya magari. Anga linaonekana kuwa jeupe na buluu likionyesha hali ya hewa nzuri. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye nyasi yakiwemo SUV ya rangi ya fedha, gari ndogo ya rangi ya fedha aina ya nissani note yenye nambari ya usajili ya Kenya KDN 576N .

Eneo la ndani la duka la magari au ofisi la kuuza magari, watu wanne wamekusanyika karibu na meza, kuna mwanaume wa asia amevaa shati la buluu anatabasamu anaonekana akishikana mikono na mwanaume mwingine mwenye ngozi nyeusi.

Sehemu ya nyuma ya gari la aina ya SUV na buti yake ikiwa imefunguliwa, gari hilo linaonekana kua na rangi nyeusi na nembo ya subaru chini ya buti, taa za nyuma ya gari zimeonekana wazi upande wote mbili.

Mandhari ya wazi yenye magari manne yaliyosimama kwenye nyasi na mwanaume mmoja akitembea mbele ya magari hayo. Inaonekana kama eneo la maegesho lisilo rasmi au mkusanyiko wa magari nje ya barabara.

Funguo za gari zikiwa zimetundikwa kwenye mlango ulio wazi wa gari, funguo hizo ni za kisasa na za kielektroniki na zinafungo vya kufunga na kufungua gari kwa mbali, mlango wa gari umefunguliwa na unaonekana sehemu ya ndani ya gari.

Gari dogo la abiria aina ya van lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kando ya nchi kavu. Kwenye mlango wa gari kuna stika yenye nebo na maandishi yanayoonekana kuwa ya kampuni ya utalii au ya usafiri. Nyuma ya gari kuna muiniko mkubwa wa udongo au mianda.

Gari aina ya Toyota Lancruicer SUV ya samani lakini imara yalioegeshwa kando ya barabara kando ya lami au charagawe. Gari lina rangi ya bluu iliokolea na sehemu ya chini ya rangi ya fedha limekuwa na pambo kubwa ya chumu.

Ndani ya gari ya zamani hasa sehemu ya usukani na dashibodi. Usukani ni mweusi na mkubwa. Unaonekana kuwa wa kawaida kwa magari ya miaka ya 1960 au 1970 na katikati yake kuna nembo inayoonekana kuwa farasi.

Ndani ya duka la kuuza magari na magari kadhaa mada yaliyopangwa ndani ya chumba kikubwa chenye madirisha makubwa yanayoonyesha mwanga wa asili. Magari yana rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na nyekundu. Sakafu inaonekana kuwa safi na inangaa, ikionyesha mazingira safi.

Eneo la maegesho ya magari au uwanja wa kuuza magari mengi mapya aina mbalimbali yamepangwa kwa mistari mbali tofauti kama vile bluu, nyeupe na nyekundu. Upande wa kulia wa magari yaliyopangwa kuna watu watatu wamesimama wakiongea.

Ndani ya chumba cha maonyesho ya magari kadhaa mapya yamepangwa safu kwenye sakafu safi na inayong'aa. Gari nyeusi linaonekana kuwa karibu zaidi upande wa kushoto likifuatiwa na suv nyeupe, kisha suv ya buluu na magari mengine kwa mbali.

Ndani ya chumba cha maonyesho cha magari , kuna safu ya magari mapya yaliyopangwa kwa ajili ya kuonyeshwa na kuuzwa. Magari mawili meusi yanaonekana kuwa SUV. Yako karibu na mbele picha moja upande wa kushoto na jingine upande wa kulia.

Gari la abiria ndogo likiwa limeegezwa barabarani huku majengo marefu yanaonekana nyuma, gari hilo lina gari nyeupe unaoonekana kua toyota na limeandikwa namba ya usajili KBN 961.

Gari aina ya basi ndogo la rangi ya fedha lililoegeshwa kando ya barabara au eneo lenye changarawe. Gari hili linaonekana kuwa la kisasa labda ni Toyota na lina matairi yenye rimu ya rangi ya saba au kahawia.

Gari aina ya vani lenye rangi ya fedha likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye udongo au njia ya vumbi, gari hili linaonekana kua imetumika kwa safari au shughuli za kitalii kwani ina stika yenye nembo ya maandishi Tours and Safaris.

Mchuuzi wa chakula wa mtaani akiwa na mkokoteni wake akiuza bidhaa chini ya mwavuli mkubwa. Mkokoteni huo ni mweupe na unaonekana kuwa sanduku la kuhifadhia chakula chini yake. Una magurudumu manne makubwa na umepambwa na nembo ya Farmers Choice.

Ndani ya soko labda wakati wa jioni au usiku au mahali pasipo na mwanga wa kutosha, pale kwa kushoto kuna meza zilizopangwa na rundo la matunda yakiwemo machungwa na ndizi yakionyesha kua ni duka la matunda au mboga. Mwanga hafifu unamulika eneo hilo.

Safu ya mazao ya shambani yaliyouzwa kwenye soko au duka la mboga kinaweza kuona masanduku matatu yaliyojaa mazao tofauti, kushoto kuna rundo kubwa la viazi vyeusi au viazi vikuu.

Soko au eneo la wazi la biashara, labda soko la ufundi na bidhaa za kitamaduni. Kuna maduka au vibanda vinazouza bidhaa mbalimbali. Sehemu kubwa inaonyesha kama au minyororo mingi ya shanga, mikufu na mapambo mengi yakiwa yamening'inia kutoka kwenye rafu au kamba.

Eneo la soko au biashara ndogo kando ya barabara likiwa na bidhaa mbalimbali na watu. Sehemu ya katikati kuna meza ndogo iliyojaa chupa nyingi na asali au vinywaji vingi vya rangi ya dhahabu vikiwa na vifuniko vya njano.

Soko la ndani la mboga na matunda lililotazamwa kutoka juu labda ghorofa ya kwanza au balkoni ikitoa mtazamo mpana wa shughuli zinazoendelea . Soko inaonekana kuwa na sehemu mbili kuu vilivyotengenishwa na njia pana ya katikati.

Eneo la nje la duka la viatu ambayo inaonesha viatu vingi vilivyopangwa kwa rafu na sakafuni . Ukuta wa duka una rangi ya zambarau iliyokolea na kuna maandishi meupe yanayosomeka darling find your beautiful .

Ndizi mbichi zikiuzwa katika soko au duka la mboga. Ndugu hizo zimefanana wima na ndani ya ndoo nyeupe, zikiwa bado zimeshikilia kwenye shina la mti wa ndizi iliyokatwa. Hii inaashiria kuwa zimekatwa hivi karibuni.

Soko au eneo la wazi la kuuzia bidhaa likiwa limejaa mazao ya kilimo hasa viungo na mboga na mizizi. Kuna kreti kubwa ya kijani iliyojaa tangawizi safi. Nyuma yake kuna vikapu viwili vikubwa vya mviringo vilivyojaa vitunguu saumu.

Njia ndefu na nyembamba inayoonekana kama korido au ukumbi ikiwa na mabanda mengi ya kuuza bidhaa za kitamaduni na sanaa, kushoto na kulia kuna rafu na sehemu za kuonyesha bidhaa nyingi, kuna mikoba nguo na vitu vya mapambo.

Butcher au duka la nyama. Nyama ziko katika friji kwenye sehemu ya chini. Kuna friji kubwa ya kioo iliyojaa vipande vikubwa vya nyama mbichi nyekundu. Nyama hiyo imepangwa vizuri ndani ya friji. Juu ya friji na nyuma kidogo kuna vipande vingi vya nyama.

Meza kubwa iliyojaa samaki waliokaangwa au kukaushwa wakiuzwa sokoni au kando ya barabara . Meza yenyewe ina fremu ya kijani na sehemu ya juu ni ya chuma. Juu ya meza kuna rundo kubwa la samaki wa aina mbalimbali.

Soko la wazi la bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono unaoonekana kuwa katika mazingira ya jiji au mji unaoonekana kuwa ni soko la kienyeji au la wataali likiwa na bidhaa nyingi za rangi. sehemu ya mbele upande wa kushoto kuna panga refu lenye shanga na mapambo mengi ya rangi tofauti.

Soko la maua la wazi au duka la kando ya barabara. Maua mengi yanaovutia jicho ni maua ya aina mbalimbali na rangi tofauti yaliyopangwa kwenye ndoo na pipa na sehemu za kuuza.

Soko la wazi au soko la mitumba ambapo kuna viatu vingi vikiuzwa. Viatu hivyo vimewekwa juu ya meza zilizofunikwa na vitambaa vya bluu. Kuna aina mbalimbali za viatu zikiwemo rubber na viatu vingine vya kawaida.

Ghala kubwa au chumba chenye ukuta mweupe kikiwa kimewekwa migomba mingi iliyopangwa. Ndizi nyingi zimehifadhiwa kwenye masanduku ya mbao yanayofanana na kreti na zimepangwa kwa wingi zikiunda milima ya ndizi.

Eneo lenye shughuli nyingi labda soko la chumba au kituo cha usambazaji likiwa limejaa magunia makubwa ya vitunguu vyekundu, magunia haya yamewekwa rundo ardhini na mengine yamepakizwa ndani ya lori kubwa.

Soko kubwa na lenye shughuli nyingi labda soko la wazi la bidhaa za ufundi. Nguo na vitu zingine ambavyo vinaonekana kwenye mandhari pana ya soko. Kuna familia na wateja wengi wakiwa wamekusanyika huku sokoni. Bidhaa zimetapakaa kila mahali.

Rundo kubwa la socks za rangi mbalimbali zikiwemo za watoto na watu wazima zikiuzwa sokoni au kwenye duka la nguo za mitumba. Soksi hizo zimepangwa juu ya meza au chombo kikubwa chenye wavu wa chuma zikionyesha wingi wa vifaa.

Soko kubwa la wazi la matunda na mboga. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa wingi ns kwa utaratibu kwenye sakafu zikiwemo nyanya nyekundu, parachichi za kijani na nyeusi, matunda ya machungwa. Bidhaa zimeundwa miundo au mistari mirefu.

Mapambo au vitu vya kitamaduni vilivyotengenezwa kwa shanga zenye rangi mbalimbali, mapambo haya yanaonekana kua vikuku au vipande vya nguo vya kupendeza labda kutoka kabila la wamasai au jamii nyingine.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la viungo au la nafaka. Kuna bidhaa nyingi zilizopangwa kwa wingi na kwa utaratibu vikiwemo viungo mbali mbali kama vile pilau, masala cinamo, star anise, pepper, comin. glove, chicken masala , na tomato powder , zote zikiwa zimewekwa kwenye ndoo au vyombo vikubwa.

Rundo kubwa la matikiti maji yaliyorundikana katika soko au eneo la wazi la biashara. Matikitiki haya yana rangi ya kijani kibichi na michirizi meusi na baadhi yamepasuliwa au kukatwa kuonyesha ndani yake.

Rundo kubwa la ndizi likionekana kuonyesha wazi kuwa ni soko la matunda au sehemu ya kuuza ndizi kwa wingi. Ndizi hizi ni za aina mbalimbali zikiwemo ndizi mbichi na ndizi zilizoiva. Ndizi nyingi zinaonekana zikiwa bado zimegandana kwenye mikungu yao.

Mkusanyiko mkubwa wa herini na vitu vingine vya mapambo vilivyotengenezwa kwa metali labda shaba au aloi nyingine . Vitu hivi vimepambwa kwa maumbo mbalimbali ikiwemo ramani ya Afrika, majani na maumbo ya kikabila. Baadhi ya herini zina rangi ya dhahabu inayong'aa na zingine zina patina za kijani buluu.

Soko la mboga na matunda lenye shughuli nyingi katika sehemu ya mbele kuna rundo kubwa la karoti zilizopangwa vizuri kwenye meza. Karibu na karoti kuna pilipili hoho za kijani na chupa ya maji, pia kuna kikapu cha rangi ya bluu.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za matunda na mboga, kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye sanduku la mbao karibu nazo kuna magunia zilizojaa karoti na vitunguu, juu ya nyanya kina milima mingine ya viazi na vitunguu.

Bidhaa za shambani zilizouzwa labda kwenye soko au duka la mboga katika sehemu ya juu kuna ndoo nne au tano nyeupe au tano ya njano zote zikijaa viazi baadhi ya ndoo zinaonekana kutoa viazi hadi kufurika.

Soko la wazi au duka la ufundi wa mikono likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa ajili ya kuuza, upande wa kushoto kuna viatu vingi vya ngozi au sandali zilizopangwa zikiwa zimeninginia kwenye kamba au rafu, baadhi ya viatu vinaonekana kua na shanga za rangi mbalimbali.

Eneo la soko lenye shughuli nyingi likiwa limejaa aina mbalimbali za mazao na matunda. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizopangwa kwenye kreti na karibu nazo kuna magunia makubwa yaliyojaa karoti baadhi yakiwa yamefungwa kwenye mifuko ya plastiki. Chini ya karoti kuna ndizi mbichi zilizopangwa kwa wingi.

Soko la ndani au ukumbi wa mauzo ya bidhaa za ufundi wa zawadi linaloonekana kuwa lenye shughuli nyingi. Inaonekana kama soko la utaliu au la sanaa. Kulia na kushoto kuna kreti nyingi za mauzo zilizojaa bidhaa za rangi mbalimbali.

Soko la wazi lenye shughuli nyingi labda soko la nguo au mitumba. Watu mbalimbali, kuna wanaume na wanawake, kadhaa wakitembea au kufanya biashara. Katika upande wa kulia kuna mwanaume aliyevaa kofia nyekundu na t-shirt ya kijivu akiwa amejipinda na labda anakipanga nguo kwenye meza.

Ndani ya bucha au duka la nyama. Mbele yake kuna kaunta kubwa ya vioo inayotumika kuonyesha nyama na vipande vingi vya nyama mbichi vinavyoonekana ndani yake. Nyuma ya kaunta kuna watu kadhaa wengine wakiwa wamevaa nguo nyeupe.

Soko la matunda lenye shughuli nyingi. Kuna rundo kubwa la matunda mbalimbali yaliyopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Matunda yanaonekana ni pamoja na ndizi nyingi za rangi ya njano madogo mananasi na matunda mengine mengi yaliyochanganyika.

Soko la wazi au duka la ufundi wa mikono lenye bidhaa nyingi zilizotengenezwa kwa mikono. Bidhaa nyingi zinaonekana kuwa shanga , vikuku, mikufu na vitu vingine vya kujipamba vikiwa na rangi mbalimbali na zimepangwa kwa wingi.

Soko la ndani au eneo la ufundi wa mikono likiwa na bidhaa nyingi za kitamaduni hasa sanaa zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kushoto kuna nguo zenye rangi ya kiafrika zilizoning'inia zikiwemo vitambaa vya waxing . Chini yake kuna ngoma za kiafrika.

Majengo mawili marefu jini ya angaa ya bluu lililo wazi kabisa. Jengo lililo karibu lina rangi ya manjano ililopauka na lina paa ya rangi ya sambarau iliokolea au kahawia nyekundu. Kuna madirisha kataa enye vioo vinavyo ngaa.

Makazi ya kisasa yenye majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa na kuwekwa kipaumbele wa mazingira ya kijani kibichi. Majengo yanaonekana ni meupe kabisa yenye madirisha makubwa na balkoni yamepangwa kwa safu.

Nyumba ya kifahari iliojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia ikiwa na paa la vigae vya rangi nyekundu. Nyumba hii imezungukwa na mimea mingi ya kijani kibichi na miti. Kuna madirisha mengi enye nudundu za chuma zilizopambwa kwa umbo ya kichemetri. Mlango ya nyumba pia inaonekana.

Eneo la wazi labda shamba au kiwanja kisicholimwa chenye nyasi kavu . Anga lina mawingu mengi meupe na rangi ya bluu. Kwa mbali kuna majengo kadhaa yaliyojengwa kwa mtindo tofauti. Jengo moja linaonekana kuwa jipya.

Majengo matatu makubwa ambayo bado yanajengwa yanaonekana kua na ghorofa nyingi, majengo haya yamejengwa kwa kutumia matofali ya saruji au vigae vya simiti na bado hawaikamilika kwa nje kwani hawajapaka rangi yao kufunika na vifaa vyao vya ujenzi.

Makazi ya kisasa labda katika eneo la makazi au kitongoji kipya. Mbele kabisa kuna shamba la wazi lenye nyasi kavu likionyesha labda ni ardhi ambayo haijatumiwa au imetumiwa kwa kilimo kidogo.

Jengo refu la kisasa linaloonekana kama jengo la makaazi au biashara lililopo chini ya anga safi la buluu. jengo lina ghorofa nyingi na limejengwa kwa mchanganyiko wa vifaa. Kuna sehemu za saruji au mawe zenye rangi ya kijivu.

Jengo jipya la ghorofa ambalo bado linajengwa au limekamilika kwa kiasi kikubwa, likionekana limejengwa kwa matofali ya saruji, sehemu ya chini ya jengo limepakwa rangi ya kijani kibichi, jengo lina madirisha ambayo baadhi yake yana nundu za chuma.

Nyumba ndogo ya ghorofa moja iliyo na bustani nzuri na mazingira safi. Nyumba yenyewe ina ukuta zilizojengwa kwa matofari ya rangi ya machungwa na mistari ya kijivu na sehemu ya juu imepakwa rangi nyeupe. Paa linaonekana kuwa ya rangi nyekundu. Kuna madirisha yaliyopambwa kwa grili nyeupe.

Bango kubwa la matangazo la kuuza mali lililoninginizwa kwenye dirisha la ghorofa ya juu ya jengo lililojengwa kwa mawe ya rangi ya kahawia, Bango hili lina rangi nyekundu na nyeupe na lina maandishi makubwa meusi yanayosomeka Commercial Property for sale.

Jengo refu la ghorofa kadhaa labda tano au zaidi, jengo limejengwa kwa matofali ya mawe na ina fremu za nguzo na kando ya zege iliyopakwa rangi nyekundu au kahawia. Kwenye paa la jengo kuna kitu kinachoonekana kama paa la chuma labda kwa tanki la maji au panel za jua.

Jengo jipya linaloonekana bado linaendelea kujengwa likiwa na kuta za tofali za zege ambazo hazijapigwa plasta au rangi kamilifu. Jengo hilo lina ghorofa mbili au zaidi na lina madirisha matatu.

Jengo refu la ghorofa likionekana chini ya anga la bluu lenye mawingu meupe, jengo hilo lina rangi ya njano na kijivu likiwa na madirisha mengi. Sehemu ya katikati ya jengo linaonekana kua kio au madirisha makubwa.

Majengo mawili yaliyoshikana yenye ghorofa nyingi, jengo la kushoto limepakwa rangi ya kijani kibichi na madirisha zenye grili za chuma huku jengo la kulia likiwa jeupe na lina balcon zilizo wazi. Juu ya jengo la kijani kuna maandishi yanayoonekana kama Monasa Heights.

Kundi ya nyumba za kisasa zilizojengwa katika eneo la makazi zikiwa zimetenganishwa na eneo la wazi la nyasi kavu lililo mbele, nyumba hizo zimejengwa kwa mitindo tofauti na zenye rangi mbalimbali zikiwemo nyekundu nyeupe na kahawia.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa ikijitolekeza juu ya ukuta mrefu. Nyumba ina muundo wa kipekee na uzalifu wa kisasa ukiwa na mistari safi na madirisha makubwa. Nyumba imepakwa rangi ya kijivu kahawia.

Chumba kikubwa tupu ndani ya nyumba au ghorofa chenye sakafu ya mbao wenye muundo wa mche mraba, kuta za nyumba zina rangi nyepesi upande wa kushoto wa chumba kuna madirisha makubwa yanayoanzia sakafuni hadi dari.

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja au mbili ikiwa na muundo wa kuvutia. Nyumba ina kuta za rangi ya krimu au nyeupe iliyokoza na paa la vigae vya rangi ya kahawia machungwa. Kwenye paa kuna dirisha la paa lenye umbo la pande tatu.

Eneo la makazi labda mtaa au makazi ya kisasa yenye nyumba kadhaa. Kuna barabara iliyojengwa kwa matofali ya kufinyanga au cabro inayopita katikati. Kando ya barabara hiyo kuna nyumba ya kisasa yenye ghorofa kadhaa.

Maandari ya mazingira ya mjini au ya mji mdogo enye majengo mbali mbali na nyaya ya umeme zikivuka angaani, kuna nyaya nyingi za umeme au mawaziliano zilizonyooka zikivuka angaa safi la bluu chini ya nyaya hizo, pande wa kushoto kuna nguzo za umeme za mbao.

Jengo lenye ghorofa kadhaa ambalo sehemu yake ya juu linaonekana kua na vyumba vya makazi na sehemu ya chini lina maduka au biashara mbalimbali, juu ya jengo kuna bango kubwa jekundu leney maandishi meupe yanayosomeka M4 Apartment.

Nyumba ya kisasa iliyojengwa kwa mtindo wa kifahari ikiwa imefichwa kidogo nyuma ya ukuta mrefu, nyumba ina kuta za rangi ya kahawia nyepesi au Beige na paa ya vigae na kijani kibichi iliyokolea.

Jengo la ghorofa nyingi ambalo linaonekana kua makasi na maduka au biashara katika ghorofa ya chini, jengo inarangi ya mchanga na zambarau, juu ya jengo kuna bango jekundu lenye maandishi M4 Apartment katika ghorofa ya juu.

Bango lenye maandishi likitambulisha eneo fulani. Bango hilo lina umbo la mstakili kingo zilizo pinda na limepakwa rangi la kijani kibichi au bluu kijani. Maandishi meupe au mepesi juu yake yanasomeka pearl Court portland view

Jengo refu la kisasa labda jengo la ghorofa au hoteli lenye rangi ya kijivu na lafudhi za rangi nyeupe na chungwa. Jengo lina balcony nyingi zenye uzio mweusi wa chuma na madirisha meusi. Juu ya jengo kuna matangi mengi meusi.

Jengo la maazi linaweza kuwa ghorofa au nyumba kubwa likiwa na lango la chuma mbele, Jengo lina rangi ya kahawia, manjano na paa la rangi ya kijani kibichi, lina madirisha mengi yenye vioo vinavyong'aa na yana grili za chuma nyusi zilizoundwa kwa mitindo tofauti.

Eneo la ujenzi au eneo maendeleo ya mali isiyokamishika labda katika eneo la mjini, katika upande wa kulia, kuna jengo refu ambalo halijamalizika, ikiwa na kuta za matofali, na fremu za madirisha zenye rangi ya machungwa.

Ndani ya duka la kisasa au maduka makubwa likiwa na foleni ya watoto wakiwa wamesimama kwenye kaunta ya malipo. Kuna kaunta mbili zinazoonekana wazi moja ikiwa na nambari kaunta mbili imeandikwa juu yake. Watoto wamevalia nguo mbalimbali.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa ikionyesha sehemu ya bidhaa mbalimbali na mteja mmoja. Upande wa kushoto kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa zikiwemo vifaa vya jikoni au bidhaa ndogo za nyumbani kama vile brush, sponge na vitu vingine vya plastiki.

Duka limejaa bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri kwenye rafu na stendi. Mbele upande wa kushoto kuna rafu nyingi zilizojaa mikate aina mbali mbali iliofungashwa na kupangwa kwa utaratibu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa labda duka la jumla ikionyesha sehemu ya vinywaji na bidhaa za kuoka . Katika sehemu ya mbele kuna fridge kubwa la kuonyeshea bidhaa kwenye kioo. Ndani ya friji hiyo kuna chupa nyingi za vinywaji baridi .

Ndani ya duka kubwa au duka la kisasa la vyakula likiwa na sehemu mbalimbali za bidhaa na dhana nyingi za kisasa. Muundo wa duka unaonekana kuwa muundo kisasa na dhaa nyingi za kuning'inià na vipaji vyeusi vilivyopitishwa kwenye dari nyeupe.

Ndani ya duka kubwa inaonekana kama duka la bidhaa za nyumbani au maduka mbalimbali za rejareja kama sehemu ya mbele. Kuna jokofu mbili za rangi ya kijivu zikiwa na vibandikio vinavyoonyesha ufanisi na nishati.

Ndani ya duka la bidhaa labda hypermarket au duka la jumla lenye dari refu lenye miundo ya chuma na taa nyingi, duka lina sehemu mbalimbali za bidhaa na rafu ndefu zilizopangwa kwa utaratibu. Upande wa kushto kuna sehemu za bidhaa kama vile vitu vya michezo.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa za kahawa na katika duka kubwa au maduka makubwa. Kuna aina mbalimbali za kahawa zikiwemo kahawa ya unga na kahawa ya tunzo, zilizowekwa kwenye vifungashio vya rangi tofauti kama vile bluu, njano na nyekundu.

Ndanì ya dùka kubwa au maduka makubwa inaonekana wateja kadhaa na wafanyikazi wengi wamevaa mashati mekundu na wanainama kwenye kaunta za malipo wakiwasaidia wateja. Wateja wana troli za ununuzi zilizojaa bidhaa.

Ndani ya duka kubwa au maduka makubwa hasa katika sehemu ya vinywaji na bidhaa za maziwa. Kuna rafu ndefu zilizojaa bidhaa za maziwa na vinywaji vingine baridi, kama vile maziwa, mtindi na juisi zote zikiwa zimewekwa kwenye friji za duka.

Ndani ya duka kubwa la bidhaa au maduka makubwa. Kuna foleni ndefu za rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula, vinywaji na vitu vingine vya matumizi ya nyumbani. Kuna wanawake wawili mmoja akiwa anasukuma troli.

Ndani ya duka kubwa au duka la vyakula limeonyesha sehemu iliyojaa mikate na bidhaa nyingine za kuoka. Rafu za mikate zenye rangi nyeusi zimejaa pakiti za mikate aina mbalimbali. Mikate mingi imefungashwa kwenye mifuko ya plastiki.

Duka kubwa au maduka kubwa hasa katika sehemu ya bidhaa za nyama na vyakula vilivyofungashwa kuna kaunta ndefu ya kioo ilijaa nyama mbichi iliyopangwa vizuri ikiwa imewekwa kwenye friji maalumu. Juu ya kaunta hio kuna mabango mawili na kubwa mekundu.

Rafu za duka kubwa zilizojaswa bidhaa juu kuna bango refu chekundu lenye maandishi deals yalioandikwa kwa herufi kubwa nyeupe rafu huu limejaswa na makoho nyingi ya njano.

Duka kubwa la, carrefour. Sehemu kuu inayoonekana ni counter ya malipo au check out counters .Kuna counter kadhaa zilizo na mabango mekundu yaliyoandikwa, express counter, na nambari kumi ikionyesha hizi ni counter za malipo ya haraka.

Rafu ya bidhaa katika duka kubwa au duka la jumla. Rafu imetengenezwa kwa chuma cheupe na ina bidhaa mbalimbali za chokoleti na vitafunio. Rafu imejaa paketi za chokoleti, ambao juu kabisa, kuna vitu vinavyofanana na paketi ndogo za peremende.

Rundo kubwa la karatasi za juu za chapa ya Nani zilizopangwa kwenye maduka makubwa au soko. Karatasi hizo zimefungwa katika vifurushi vya buluu na nyeupe na zimepangwa kwa urefu na upana zikiunda rundo kubwa katikati.

Ndani ya duka kubwa inayoonekana kama duka la jumla au duka la idara yenye sehemu ya nguo. Kuna meza ndefu za rangi nyekundu zilizojaa rundo kubwa la nguo mbalimbali zikiwemo Tshirt , mashati na nguo zingine.

Sehemu ya mboga na matunda katika duka kubwa kuna masanduku mengi yaliyojazwa na mazao mbalimbali yakiwemo viazi vitunguu na ndizi. Mbele kabisa kuna rundo la ndizi na viazi vilivyochanganyikana pia kuna vitunguu vilivyowekwa kwenye nyavu na kupangwa vizuri.

Duka la zawadi au la vitu vya kiufundi na vikumbusho labda liko katika eneo la watalii au duka kubwa, kuna rafu na makabati mingi yaliyojaa bidhaa mbalimbali juu ya rafu kuna mifuko mikubwa yenye michoro ya Kiafrika.

Duka kubwa la bidhaa katika sehemu ya mbele kushoto kuna kaunta kubwa iliyojaa matunda mbalimbali kama tofaha na machungwa, kuna bango yaliyotangaza machungwa na neno lao yanaonekana juu ya bidhaa.

Ndani ya duka kubwa pengine duka la jumla au ghala la jumla. Ndani ya duka kuna safu kadhaa za bidhaa. Upande wa kulia kuna friji ndefu yenye bidhaa nyingi za vinywaji vyenye rangi tofauti kama vile juisi au soda.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla, kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu na stendi zikiwemo sabuni, viti vya plastiki vya rangi mbalimbali na bidhaa nyingine za nyumbani. Sehemu ya, pastry na bakery, inaonekana kwa mbali.

Ndani ya duka kubwa au duka la jumla ikionyesha sehemu ya bidhaa zilizopangwa kwenye rafu. Rafu ndefu nyeupe zilizojaswa bidhaa mbali mbali zikiwemo vifaa vya kuchezea michezo na baadhi nyingine zinazo fanana. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri.

Duka kubwa au duka la jumla likionyesha rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Kuna rafu nyingi zilizojazwa na vifurushi vya chakula labda biscuit , nafaka au bidhaa zingine za chakula. Rafu hizi zimetengenezwa kwa chuma.

Duka kubwa au maduka makubwa iliyojitolea kwa jipini na vyakula vingine vya deli. Juu ya kaunta kuna ishara kubwa yenye maandishi Cheese & Deli na chini yake kuna ishara nyingine.